Darasa kubwa jeupe la elimu ya watu wazima, likiwa na wanafunzi walioketi kwa utulivu kwenye madawati wakisikiliza, wote wakiwa wamevaa barakoa wakizingatia usalama wa kiafya, huku wakijifunza kwa bidii.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wakiwepo wanaume kwa wanawake, wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa umakini.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwepo wanaume na wanawake wamekaa darasani, wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa umakini hizi ni juhudi za kuelimisha watu wazima katika jamii.

Ndani ya darasa, watu wazima wa jinsia zote wamezunguka wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayetoa mafunzo katikati yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayoonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii.

Eneo lenye majengo meupe yaliyobeba mabati ya rangi ya nyekundu, pia imezungukwa na miti mirefu ya rangi ya kijani, pia katika eneo hili kuna bendera ya rangi tofauti tofauti itumikazo na wanafunzi hawa wa shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyopambwa kwa rangi nyeupe na kijani pamoja na kuzungukwa na mazingira safi na yenye maua yaliyopanda na mpangilio wa miti mirefu nyuma ya shule. Uwazi upo wa kutosha kwa ajiri ya michezo na shughuli nyingine za watoto.

Bweni la shule ya sekondari limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na vitanda vilivyotandikwa kwa usafi na nadhifu. Kila kitanda kina godoro na shuka safi, huku ndani kuna dawati dogo na viti kwa ajili ya kujisomea, pamoja na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha na hewa safi.

Darasa kubwa la sekondari likiwa na madawati yaliyokaliwa na wanafunzi waliovalia sare ya mashati meupe na suruali ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi chini na kusimamiwa na waalimu wa kundi tofauti wakiwemo wanaume na wanawake.

Wanafunzi wawili wanajadili msomo katika darasa ya shule ya sekondari mmoja ameketi kwenye dawati huku mmoja amesimama karibu nae akimsikilia kwa makini. Mbele yao kuna vitabu masomo mbalimbali hali inayo onyesha mazingira ya kujifunza na kushikirina kwa lengo la kuongeza uelewa.

Katika shule ya sekondari yenye sakafu jekundu, mwalimu wa kike amechuchumaa pembeni ya kabati kubwa akipanga vitabu vingi kwa uangalifu. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaoonesha utaratibu wa kujali maarifa.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare ya kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa katika masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani katika mpangilio mzuri, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia vazi la aina ya suti. Mazingira yanaonesha nidhamu, umakini na hali ya kujifunza kwa kiwango cha juu sana.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijisomea kwa utulivu ndani ya maktaba yenye mpangilio mzuri, jengo hilo ni la kisasa linapendea kwa muonekano likiwa na nafasi ya kutosha, na mazingira ya kuchochea kujifunza pamoja na ukimya.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia mavazi ya kupendeza, wakiwa wameketi kwenye kimbweta cha rangi ya kijani wakijisomea kupitia vifaa mbalimbali ikiwemo simu na tarakinishi mpakato.

Kundi la wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa nje wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanafurahia jambo wanaloliona au kujadili, hali inayoonyesha mkanganyiko wa elimu na urafiki katika mazingira ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wako darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti; anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani kwa utulivu, wakimskiliza mwalimu wao alievalia vazi aina ya suti. Akifundisha kwa umakini mbele yao. Mazingira ya darasa, yanaonesha nidhamu na umakini unaoendana na kiwango cha elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa darasani katika mpangilio wa nusu duara, wakimsikiliza kwa makini mwalimu alievaa suti, aliesimama mbele yao. Mazingira yanaonyesha nidhamu, umakini na hali ya kujifunza kwa kiwango cha juu, katika taasisi hii.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevalia barakoa, wamekaa kwa mpangilio mzuri darasani, wakimskiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mazingira ya darasani ni safi na ya kisasa, yakionesha uzingatiaji wa elimu na tahadhari za kiafya.

Darasa la chuo kikuu, lililopakwa rangi nyeupe, likijazwa viti vya rangi nyekundu, ikiwemo wanafunzi waliojaza darasa hilo. Waliokaa kwa utulivu wakimskiliza mwalimu, akitoa somo katika darasa hilo.

Darasa kubwa lililopakwa rangi nyeupe, likiwa limejaa madawati yaliyokaliwa na wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamevaa mavazi yenye kupendeza na wamekaa kwa utulivu huku wakisikiliza wanayofundishwa.

Katika darasa kubwa lenye rangi nyeupe, wanafunzi wa chuo kikuu wamekalia madawati, wakiwa wanajitahidi kufanya mitihani yao kwa umakini. Mwanga upo wa kutosha, unawapa uwezo wa kusoma vizuri, na kutatua maswali kwa ufanisi.

Vijana wako darasani, kila mmoja akiwa makini na kazi ya mikono mbele yake. Wanatumia vifaa vya kitaalamu kufungua na kutengeneza simu. Huku kila mmoja akiwa na mkeka wa kazi na mashine za umeme pembeni. Wamevaa mavazi ya kazi wakiakisi mafunzo ya kiufundi. Wako makini sana wakionyesha kuwa wanapitia hatua muhimu ya kujifunza teknolojia ya kisasa.